Mambo ya ndani ya wadi ya hospitali ya muda au kituo cha kutengwa, ambacho kinawezekana kimewekwa katika muundo unaofanana na hema. Nafasi imejazwa na vitanda vingi vya hospitali, kila moja ikiwa na matandiko na kiti kando yake. Baadhi ya vitanda vina watu, vingine ni tupu.

Chupa tatu tofauti za kuongeza kalisiamu, zikionyeshwa kando dhidi ya mandharinyuma safi, nyepesi ya machungwa na beige . Kalisiamu ya asili yenye vitamini d3. Chupa ya plastiki ya kahawia na kofia ya njano na lebo ya njano.

Kipindi cha urehekebishaji au tiba mwilini kinawezekana kufanyika katika kituo cha matibabu. Mgonjwa akiwa amevaa, katikati ni mtu aliyesimamishwa kwenye kamba ya ukarabati iliyounganishwa na sura. Aina hii ya kuunganishwa kwa kawaida hutumia kusaidia wagonjwa wakati wa matibabu ya viungo , haswa wale wanaopona kutokana na kupooza jeraha au upasuaji ili kuwasaidia kujifunza au kujifunza tena jinsi ya kutembea.

Mtu aliyevaa gear ya kinga akifanya ufukizaji au udhibiti wa wadudu katika eneo la mijini au makazi. Mtu huyo amevaa suti ya mwili mzima ikiwa ni pamoja na kofia na amebeba mashine ya ukungu inayotoa moshi mnene mweupe au ukungu. Kifaa hiki kwa kawaida hutumiwa kudhibiti mbu, kuua wadudu au kuwaangamiza wadudu.

Uchunguzi wa macho unaendelea katika kile kinachoonekana kuwa, kliniki ya macho. Daktari wa macho wa kiume alivalia koti jeupe la maabara, anafanya uchunguzi. Mgonjwa wa kike ameketi kando yake, na uso wake umewekwa kwenye mashine ya kupasua taa. Darubini maalum inayotumiwa kuchunguza macho.

Kwa ukaribu wa vifaa vya matibabu vinavyohusiana na chanjo haswa chanjo ya surua, mabusha na rubela. Mbele yake mkono unachota kiwevu kutoka kwenye chupa hadi kwenye bomba la sindano kuashiria maandalizi ya chanjo.

Chombo cha plastiki cha dawa ya miti shamba kilichowekwa kwenye uso nyekundu, uwezekano wa carpet . Chombo ni nyeupe na lebo ya kijani na kofia nyeupe. Lebo hiyo inasomeka, "Ngiri Sugu".

Mpangilio wa kliniki ya meno ambapo utaratibu wa meno unafanyika kikamilifu. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na mdomo wazi akipokea matibabu. Madaktari wawili wa kike wa meno wanamuhudumia mgonjwa.

Wanawake wawili wakichota maji kwa kunawa mikono au kichwa cha kusambaza maji katika eneo linaloonekana kuwa la kilimo vijijini. Chombo cha maji cha blue kilichoandikwa nembo na mwandishi. Nembo moja inaonekana kuwa, UNICEF, na nyingine shirika la ndani au shirikishi. Mwandishi kwenye kontena yanasomeka, Child Fund International, ikionyesha kuwa hii inawezekana ni sehemu ya mradi wa kibinadamu au maendeleo.

Mpangilio wa huduma ya afya ambayo mtaalam wa matibabu anatoa chanjo au sindano kwa mwanaume mzee. Amevaa shati la kitamaduni la kiafrika la rangi la michoro ya herufi nzito. Anaonekana mzito na mvutano kidogo, ikiwezekana kuwa sababu ya kutarajia sindano. Amevaa kinyago cha uso cha upasuaji, akipendekeza kuwa hii inaweza kuwa wakati wa shida ya kiafya kama janga la Covid-19.

Tukio la chanjo ya mtoto au kampeni ya chanjo. Mfanyikazi wa huduma wa afya au mtu aliyejitolea, aliyevalia fulana ya manjano yenye chapa ya kampeni ya afya na amevaa ngao ya uso na barakoa, anaonekana akimnywesha mtoto mchanga huenda chanjo kama vile polio. Mtoto amevikwa blanketi jeupe na kofia nyekundu ya kuunganisha inayoshikiliwa na mwanamke, ikiwezekana kuwa mama yake.

Masanduku na vifurushi vya malengelenge vya lumefen, dawa ambayo ina Artemether na Lumefantrine ambayo hutumiwa kwa wingi kutibu malaria, hasa malaria ya Plasmodium falciparum isiyo ngumu.

Duka la dawa za asili linalotoa dawa kwa magonjwa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna onyesho la mimea na mizizi. Rafu ya mbao yenye viwango vingi imewekwa na aina mbalimbali za mizizi ya miti shamba, gome, na uwezekano wa mimea kavu ya dawa.

Chupa ya lishe iliyoandikwa Mapishi ya Daktari, Iron Plus. Hapa kuna maelezo muhimu yanayoonekana kwenye chupa, jina la bidhaa kuu ikiwa ni Iron Plus. viungo vilivyoorodheshwa ni pamoja na vitamini c, Folate, vitamini b6, vitamini b12.

Chupa ilivyofunguliwa kuwa ya vidongo vyekundu ikiwezekana aina ya fulani ya dawa au nyongeza. Chupa imefunguliwa kwa kiasi na vidongo kadhaa vyekundu vimemwagika kwenye uso wa mbawa.

Kliniki ya meno na daktari wa meno katika vichaka na vifaa vya kinga, akiandaa kiti cha meno kwa mgonjwa. Daktari wa meno amevaa kinyago, glavu na wavu kwa nywele, na anaonekana kuweka vifaa au zana za kufunga kizazi kabla ya utaratibu.

Mtu akinyunyuzia mimea katika mazingira ya kilimo ambayo inaweza kuthibiti wadudu au magonjwa. Mtu huyo amevaa mavazi ya kujikinga ikiwa na pamoja na suti nyeupe ya mtindo wa hazmat , glavu na kuna uwezekano wa kofia.

Eneo la chanjo ndani ya kituo cha matibabu chenye mahema. Mwanamke anapokea sindano ya chanjo kwenye mkono wake wa juu, amevaa kinyago na koti au sare ya rangi ya hudhurungi isiyokolea, ikiwezekana ikionyesha kuwa yeye ni sehemu ya kikundi mahususi kama vile wafanyikazi au wagonjwa.

Mtu aliyevaa gear za kujikinga. lkiwa ni pamoja na koti jeupe la mahabara, glavu, barakoa ya uso na buti ambaye huenda anahusika katika kuua viini, au kunyunyizia kemikali katika nafasi iliyojaa.

Mwanamke akipokea sindano ya chanjo kwenye mkono wake wa juu, amevaa kinyago, ikionyesha kuwa chanjo hiyo inahusiana na hitifaki za usalama wa afya, ikiwezekana wa Covid-19 au ugonjwa mwingine wa kuambukiza. Mfanyikazi wa afya, ambaye uso wake hauonekani, anampiga sindano.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti chekundu akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya anachoma sindano kwenye mkona wa juu wa kushoto wa mwanamke. Mgonjwa na wahudumu wa afya wamevaa vinyago.

Kijiji kilichofurika au eneo la makazi. Maji yana rangi ya udongo yenye matope. Ikionyesha mvua kubwa au maji yanayotiririka na yamepanda hadi viwango vya kufika magotini. Mbele yake mwanaume aliyevalia tanki nyeupe na suruali iliyokunjwa anatembea kwenye maji ya mafuriko pamoja na mtoto aliyevalia shati jekundu.

Mkusanyiko wa dawa za miti shamba au dawa mbadala zinazoonyeshwa kwenye jedwali, pengine kwenye maonyesho ya afya au duka la dawa za asili. Mbele bidhaa zinazoonyeshwa rundo la vyombo vya plastiki na chupa. Kila moja ikiwa na majina tofauti ya bidhaa na chapa.

Eneo la ukaguzi wa afya ya mifugo, au wanyama likihusisha ng'ombe, na mhudumu wa afya akiwa amevalia gear kamili ya kujikinga. Ng'ombe wa kahawia amesimama nyuma ya uzio wa chuma, au ua, na kichwa chake karibu na paa. Mtu aliyevaa suti ya manjano ya hazmat glavu za bluu, na kinyago cha kupumua, anasugua pua za ng'ombe kwa usufi mrefu wa pamba.